Mwanariadha wa kike wa nchi ya Kenya, mwanariadha huyu anashiriki katika mbio za riadha ya walemavu yuko uwanjani anakimbia, uwanja huu unaonekana kutokuwa na mashabiki wengi, Kuna wachache ambao wanaonekana kuketi kwa umbali.

Vitabu vya kusoma vinavyotumika kupeana masomo katika shule za nchi Kenya. Vitabu hivi ni vya somo la kompyuta katika gredi ya Saba. Katika jalada ya kitabu hiki kuna picha ya mkono unaoshikilia kifaa cha kidijitali. Vitabu hivi vimechapishwa na Wana Longhorn. Kando ya vitabu hivi kuna faili ya manjano.

Mwanariadha wa kitengo cha riadha ya walemavu nchini Kenya bwana Samueli Mshai yupo pamoja na msaidisi wake bwana Jim Kipchumba wako mazoezini mwanariadha huyu anashiriki katika mbio za mita elfu tano.

Chumba panapotolewa huduma au mafunzo ya kompyuta. Katika chumba hiki kuna meza, katika meza hii kuna kompyuta nne ambazo zimepangwa vizuri. Kando yake kuna viti ambavyo watu wanavitumia kuketi, chumba hiki kina mwangaza mzuri.

Wachezaji wa kiume wa nchi ya Kenya, wa mpira wa kandanda katika kiwango cha soka ya walemavu wako uwanjani wanacheza. Wamevaa sare ambazo zina kaptura za kijani kibichi pamoja na tisheti za rangi nyekundu, ambazo zimeandikwa jina Kenya mbele. Wanatumia fimbo spesheli kutembea.

Chumba wanafunzi wanaposomea somo la kompyuta, katika chumba hiki kuna meza na viti, juu ya meza kuna tarakilishi nne ambazo zimepangwa vizuri kutoka upande mmoja hadi mwingine, chumba hiki kina madirisha mazuri ambayo yanaleta mwangaza wa kutosha chumbani.

Aliyekua waziri wa elimu katika serikali ya nchi ya Kenya, waziri huyu amesimama anatoa hotuba, hotuba hii anaitoa katika mojawapo ya shule za kitaaluma zinazo toa mafunzo kuhusu watu walio na ulemavu nchini Kenya.

Kitabu kinachotumika kutoa mafunzo, kitabu hiki kimeshikiliwa mkononi. Ni cha somo la kiingereza cha wanafunzi wa kiwango cha pili. Kutokana na jalada la kitabu hiki, chaonekana kuchakaa sana na ni cha zamani.

Sehemu wanapochezea watoto shuleni. Sehemu hii iko na vifaa spesheli ambavyo watoto wanavitumia kucheza. Vivaa hivi huwa vinatumika na watoto wadogo, wale walio katikati gredi za chini shuleni kucheza.

Faili zilizipangwa katika sefu faili hizi niza aina mbalimbali kwa mfano kuna zile ambazo ni kubwa kuna zile ambazo ni ndogo pia faili hizi ni za rangi tofauti tofauti kwa mfano kuna zile za rangi nyeusi Kuna Ile ya rangi ya kijani kibichi na hata kuna ile ya rangi ya bluu.

Kabati kubwa lililogawika katika sehemu ndogo ndogo za kutia vitu katika sehemu hizi ndogo ndogo kumeeekwa vitabu vya aina tofauti tofauti. Vitabu hivi pia ni vya rangi tofauti tofauti ,Kwa mfano kuna vile vyeusi ,kuna kile cha manjano na pia cha bluu.

Kitabu kinachotumika katika kutoa mafunzo nchini Kenya, kitabu hiki ni cha somo la kifaransa , kitabu hiki ni cha wanafunzi wa darasa la nne, katika jalada la kitabu hiki kuna watoto wanaocheza mchezo wa kuruka kamba.

Ukurasa wa maelezo ya elimu. Maelezo haya yanahusu somo la mazingira. Maelezo haya yanaonyesha namna ambavyo watu mbali mbali wanamohitaji na mahitaji hayo yanafaa kushughulikiwa kwa namna gani.

Sehemu ya darasa panapo tolewa mafunzo katika darasa hili kuna meza, ambapo juu yake kuna vitabu vinavyotumika kutoa mafunzo juu ya meza hili pia kuna tarakilishi mbili nyeusi na vifaa vyake vya kubonyezea pamoja na vipanya viwili.

Uba mweupe ambao huwa unaandikwa na kalamu ya wino na unaoatikana darasani , ubaoni kumeandikwa tarehe pamoja na swali pia kumeandikwa herufi ndogo za sauti mnbalimali za kiswahili ubaoni pia kumewekwa rula ya rangi ya manjano.

Wanariadha walio uwajani, wanariadhaa hawa ni wanne kuna wawili wa kike na wawili wakiume mmoja wa kike amejifika katika jezi ya nchi ya Kenya ,wanaonekana kukimbia au kufanya mazoezi pale uwanjani.

Sehemu ya ukuta darasani palipo na ubao kando na ubao huu kuna kifutio, kifutio hiki kimewekwa katika sehemu maalum ambapo kimeshikiliwa vizuri kando ya kifutio hicho pia kuna kifaa kinachotumika kupima urefu ubaoni.

Kitabu cha kusoma kinachotumika kutoa mafunzo kuhusu afya usalama na adabu kitabu hiki kinatumika na wanafunzi wa gredi ya pili katika jalada la kitabu hiki kuna picha za watoto, watoto hao mmoja anapiga simu mwingine anakamba mdomoni na yule mwingine anafungwa vizuri ilikuingia katika boti.

Sehemu ya ukuta palipo na nembo ya elimu ya watoto wadogo, nembo hizi zinatumika kusoma kwa watoto wadogo, nembo hizi zinahusu siku za wiki. Kuna siku za wiki kuanzia jumapili hadi jumamosi zikifuatana.

Bango la elimu lililo na maelezo kuhusu namna ambavyo tunaeza tukatumia vizuri na kutupa takataka Kwa njia inayofaa, bango hilinlinahimiza njia mbalimbali za kutupa takataka na kutumia tena takataka hasa Ile ya plastiki, pia bango hili linaonyesha umuhimu wa kuhifadbi na kutupa takataka vizuri.

Ratiba ya masomo shuleni. Ratiba hii ni ratiba ya somo la kompyuta katika shule ndogo ya sekondari ya Thika Road .Ratiba hii ina masomo ya kuanzia grade ya tano hadi ya tisa. Ratiba hii imejumuisha masomo yote ya kompyuta.

Darasani panapotolewa mafunzo, katika darasa hili viti vimepangwa vizuri, sehemu ya kandokando kuna meza ambazo juu yake kuna kompyuta za aina mbalimbali, ukutani kuna ubao panapoandikiwa, sehemu ya ukuta pia kuna kamera inayotumika kuangalia kinachoendelea darasani.

Wanariadha wa nchi ya Kenya, mmoja ni wa kike mwingine ni wa kiume. Wamevaa kaptula za rangi nyeusi na tisheti za rangi nyekundu. Nyuma yao wameshika bendera ya nchi ya Kenya. Sehemu ya chini kuna jina la mwanariadha yule wa kike na maelezo zaidi kumhusu yeye.

Wanariadha wa kuendesha baiskeli wa nchi ya Kenya. Wanariadha Hawa huwa wanashiriki kaitka kuendesha baiskeli Moja. Wanariadha hao wawili ni wote kiume wamejivika katika mavazi rasmi ya wanariadha. Miongoni mwa wanariadha Hawa wameandikwa jina la kenya

Kitabu kinachotumika kutoa mafunzo ya elimu ya umilizi nchini Kenya. Kitabu hiki kinatumika na wanafunzi wa Gredi ya Saba. Kitabu hiki ni cha somo la Kompyuta. Kitabu hiki kimechapishwa na Longhorn Publishers. Kitabu hiki pia kinaonyesha kuidhinishwa na serikali ya nchi ya Kenya.

Darasani panapotolewa mafunzo sehemu ya mbele ambapo kuna meza na saa hizi juu yake kuna tarakilishi nne nyeusi ambazo zina vipaa vyake vya kubonyeza na pia vipanya kuna viti vyeupe ambavyo vinatumika kukalia, ni sehemu ya mbele ambapo pia ubao mweupe.

Sehemu ya darasa ambapo kuna madawati mengi ambayo yamepangwa kwa pamoja, kuna viti ambavyo vimewekwa katika sehemu ya Kando Kando ya madawati haya sehemu ya mbele kabisa, meza linaonekana juu ya madawati haya na meza. Kuna karatasi nyingi ambazo zimeekelewa dirisha za darasa hili zimewekwa vitambaa vizuri.

Darasani ambapo kuna madawati na viti katika juu yao mojawapo ya madawati haya kuna kitabu cha adithi, sehemu ya mbele ukutani kuna picha zilizobandikwa pale madawati haya yanaonekana katika sehemu hii yanaonekana kutopangika kwa njia iliyo nzuri, pia kuna kiti ambacho kimeanguka chini.

Darasani au katika chumba panapotolewa mafunzo, darasani humo kuna madawati ambayo yamepangika vizuri haya ni madawati ya aina ambayo yameshikanishwa pamoja na viti vyake madawati hawa yametengenezwa vizuri na katika sehemu ya chini kuna sehemu za kuekelea vitu.

Bustani ya shuleni panapokusanyika watu, iwapo kutakuwepo na janga la moto, katika bustani hii, kuna tanki la maji. Pia kuna mlingoti unaotumika kupandisha bendera na miti mizuri mizuri iliyo kando yake.

Uwanjani ambapo kuna wachezaji wanaofanya mazoezi. Wachezaji hao wanaongozwa na kiongozi wao au kocha. Wachezaji hao ni wa mchezo wa walemavu. Wapo katika stadium na katika stadium hii kuna viti ambavyo vimepangwa vizuri.

Wanariadha wawili wakiwa wamamme wa nchi ya kenya baada ya kufika sehemu ya mwisho ya kumalizia mbio .Mmoja wao mwanariadha anayeshiriki katika mbio za vipofu mwenzake ni msaidizi wake anayemwongoza.

Uwanjani katika sehemu panapomalizikia mbio, wanaume wawili na mwanamke mmoja wanaonekana kwa karibu. Mwanamume aliye katikati ni mwanariadha wa mbio za riadha za wale ambao wana ulemavu wa macho. Ana shikiliwa na msaidizi wake. Nyuma yao mashabiki wengi wanaonekana.

Sehemu ya mbele darasani ni katika ukuta alipo na ubao mweupe. Ubao huu huwa unaandikwa kwa wino unaofutika. Ubaoni kuna maandishi kadhaa ambayo imeandikwa, sehemu hii bado kuna vifaa viwili ambavyo vinatumika kufanya usafi darasani .

Sehemu ya nje ya darasa panapo tolewa mafunzo, katika kuta za darasa hili kumechorwa picha, mbali mbali, kwa mfano, kuna picha iliyo na safina, ya Nuhu, na wanyama wawili wawili wanao ingia katika safina hio, nje ya darasa hili kuna maua, yaliyochongwa, vizuri, sehemu ya nje ya darasa hili pia, inaonekana kuwa safi.

Hii ni sehemu ya kuchezea ya watoto wanapokua shuleni. Sehemu hii ina vifaa spesheli vinavyotumika kucheza na watoto wadogo. Vifaa hivi ni vya aina mbalimbali na vinawafaa watoto wachanga na wale wa gredi za chini kucheza.

Vitabu vya hadithi vilivyo rundikwa pamoja vitabu vyenyewe ni vya hadithi ya Atubu Mashakani hadithi hiyo imeandikwa na John Habwe ambaye ni mwandishi wa hadithi kama hizo.

Kitabu kinachotumika kutoa mafunzo katika shule za msingi nchini Kenya, kitabu hiki kinaonyesha maelezo kuhusu usafi wa mwili na picha za watu ambao wanasafisha sehemu zao mbalimbali za mwili pia kunaonekana vifaa vilivyo safi katika chati ulio upande mwingine.

Ubao ulioko darasani au katika chumba cha kufanyia mkutano, katika ubao huo kuna mipango ya mkutano na shuguli zitakazo fanywa na walimu wa shule fulani wanaopanga kufanya mkutano na shugli mbalimbali.

Tarakilishi nyeusi iliyo mezani. Tarakilishi hii ipo pamoja na kifaa kinachotumika kubonyeza. Meza hii inaonekana kwa sehemu ya mbele ya darasani. Sehemu hii pia kuna ubao na kiti kilicho kando ya meza.

Wachezaji wawili wa kiume wanaocheza mpira wa kandanda uwanjani. Uwanja huu unaonekana kutokuwa na nyasi. Wachezaji hawa wawili wote wana ulemavu. Wanatumia viuongo spesili za zinazotumiwa na wale walio na ulemavu. Wote wamevaa kaptura nyeupe ila mmoja amevaa tisheti ya kijani kibichi. Mwingine amevaa nyekudu.